Mikono ya mwanadada imeshika na kupanga pakiti za taulo za kike za Chopa tofauti zikiwemo Sanii hutumika na wanawake wa umri kuminamoja hadi hamsini.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe kuna chupa ya dawa, ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hizo.

Mkulima huyu ambayo amevalia nguo lenye rangi nyeupe na kofia ako shambani mwake. Kuna mimea ambazo zilizopandwa. Anaonekana kumwagilia dawa ili kuua madudu.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali, ameketi kwa kiti, na kuna daktari aliyevaa nguo la samawati, anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake.

Hii ni kliniki ya meno. Mfanyikazi aliye valia nguo lenye rangi nyeupe anafanya kazi karibu na kiti cha meno. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa hapo na anaonekana kufungua mdomo.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Mtoto wa kike yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti, huku daktari mwanaume anaonekana kumdunga sindano, kwenye bega lake. Amevalia nguo nyeupe.

Juu ya meza hili kuna chupa ya dawa ambayo imesimamishwa. Ni ya kinga na huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano. Nyuma yake kuna karatasi lenye maandishi ikieleza jinsi ya kuitumia.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa.

Mwanamke huyu yuko katika hospitali ya watoto. Ameketi kwa kiti na amembeba mwanawe. Daktari mmoja aliyevalia nguo nyeupe anaonekana kumdunga mtoto huyu sindano kwenye paja lake.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa ndani.

Juu ya meza hili kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari hospitalini akitumia sindano hilo wakiwa bado wachanga.

Watu wengi wamesimama juu ya jengo lililoporomoka. Wengine wako chini yake. Kando lake, kuna majumba yenye yamesimama. Jumba linaweza kuwa lilianguka au lilibomolewa.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu wawili, daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni ya yule mgonjwa ambaye amekaa kwa kiti.

Chupa la dawa limeshikiliwa mkononi. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa hasaa kwa watoto na daktari hospitalini akitumia sindano hiyo. Ni la rangi nyeupe.

Hii ni kliniki ya meno. Mfanyikazi aliyevalia mavazi ya matibabu anafanya kazi karibu na mgonjwa yule aliye lala kitandani. Kuna pia mtu mmoja ambaye anamumulikia.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna chupa ya dawa. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo mara mingi sana.

Wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga kwenye hospitali ya watoto. Hii inaonyesha huduma ya afya ya watoto wachanga hasa wale wanaohitaji uangalizi maalum.

Watu wamesimama juu ya jengo lililoporomoka, wengine wako chini yake. Kando lake kuna majumba yenye bado yamesimama, jumba linaweza kuwa lilianguka au limebomolewa.

Mwanadada mmoja yuko katika uwanja huu. Ameketi kwa kiti huku daktari aliyevaa nguo nyeupe, anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake.

Mwanamke anamshika mtoto mchanga hospitalini. Anaonekana kumtazama kwa upendo labda baada ya kujifungua. Mtoto amefungwa na kitambaa cheupe na samawati.

Mbele ya jengo hili ambalo linawezakuwa ni choo, kuna mwanamke mmoja aliyevalia nguo nyeusi na nyekundu amebeba ndoo nyekundu na kwa mkono lingine amebeba chupa hiyo ambayo atalitumia kuliosha.

Watu wengi wamesimama mbele ya jengo lililoporomoka. Wengine wamebeba simu mkononi na wanaonekana kupiga picha. Kuna majumba yenye bado imesimama. Nyumba hili linaweza kuwa lilianguka au lilibomolewa.

Jamaa huyu amesimama mbele ya mfereji ya maji ,anaonekana kunawa , amevalia nguo kijani kibichi na kofia ,amebeba sabuni mkononi .

Mwanamke mmoja yuko katika hospitali ya watoto. Ameketi kwa kiti na amebeba mwanawe. Daktari mwingine mwenye ni mwanadada anaonekana kumdunga sindano mtoto huyu.

Mwanaume mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti na daktari yule mwanamke anaonekana akimdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Mikono ya mwanadada imeshika na kupanga pakiti za taulo za kike za chapa tofauti zikiwemo sanii . Inatumika na wanawake wa umri kumi na moja hadi hamsini.

Mwanamke anachugwa sikio na daktari wa masikio, pua na koo, katika hospitali la taifa la Kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia sikio. Kuna watu wamesimama nyuma yao.

Hii inaweza kuwa ni hospitali. Ndani ya chumba hiki kuna vitanda vya rangi nyeupe na samawati. Mwanadada mmoja anaweza kuwa ni daktari amesimama ndani humu. Ni kusafi sana.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimulikiwa na mgonjwa wake.

Mwanaume mmoja ako katika hospitali. Ameketi kwa kiti. Ameshika kifua yake na anaonekana akidungwa sindano na daktari huyu kwenye bega lake.

Mwanamke anatabasamu akiwa amevaa fulana ya kijivu. Ameshikilia vifaa vya mazoezi mkononi. Anaonekana kuwa katika kituo cha tiba ya viuongo nairobi au kisumu.

Juu ya meza lililopakwa rangi kijani kibichi. Kuna machupa ya madawa, moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto, na daktari akitumia sindano.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa.

Ndani ya shamba hii, kuna majamaa waliovalia nguo nyeupe. Wanaweza kuwa wakulima na wanaonekana kumwagilia mimea haya dawa ili madudu yasiyaharibu.

Ndani ya shamba kuna jamaa mmoja ambaye anaweza kuwa mkulima. Anaonekana akimwagilia mimea haya dawa. Amevalia nguo nyeupe mno.

Hii ni hospitali ya meno, ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimulikiwa na msaidizi wake.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe au samawati kuna chupa ya dawa ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hio.

Hii ni kliniki ya meno. Mfanyikazi aliyevalia mavazi ya matibabu anafanya kazi karibu na mgonjwa yule. Kuna msaidizi ambayo anammulikia huku akiendelea.

Mwanamume mmoja ako ndani ya uwanja huu. Ameketi kwa kiti huku daktari mwingine anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake. Kuna watu wengine wamepanga foleni na wamekaa pia.

Mwanamke anachungwa sikio na daktari wa masikio, pua na koo, katika hospitali ya taifa ya Kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia sikio.

Makaratasi pamoja na dawa imewekwa juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, inaweza kuwa ni ya kinga na hasa huwa inadungwa kwa watoto wadogo na daktari akitumia sindano.

Hii ni karatasi ya dawa ina maandishi. Ni ya kinga na huwa inatumika hospitalini na daktari akiwadunga watoto wadogo na pia analitumia sindano.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimlikiwa na msaidizi wake.

Mwanamke anachungwa sikio na daktari wa masikio, pua na koo, katika hospitali ya taifa ya Kenyatta, daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia masikio, nyuma yao kuna watu ambao wameketi.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti nyeupe. Daktari aliyevalia nguo la rangi samawati na nyeupe, anamdunga mtoto sindano kwenye bega lake.

Hii ni kliniki ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu wanne. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa yule huku akimulikiwa na msaidizi wake.

Mwanaume aliyekaa kwa kiti anachungwa sikio na daktari wa masikio, pua na koo katika hospitali ya taifa ya Kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchunguzia masikio. Kuna jamaa ambaye amesimama nyuma yao.

Hii ni kliniki ya meno. Mfanyikazi aliyevalia mavazi ya matibabu anafanya kazi karibu na kitanda ile ambayo mgonjwa huyu amelazwa. Pia kuna vitu ambavyo vimeandikwa kwenye ukuta.

Barabara hili limejaa maji inaweza kuwa ni ya mvua, kando yake kuna watu wanawake kwa wanaume wanaonekana wakitembea kuna pia gari na pikipiki ambayo imebeba wateja.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe, kuna karatasi au boksi ya dawa. Ni ya kinga kuwa inatumika na daktari hasa hospitalini kuwadunga watoto.

Ndani ya uwanja hii, kuna mwanadada mmoja ambaye amevalia kofia. Ameketi kwa kiti na daktari huyu anaonekana kumuekea mtoto mchanga dawa kwenye mdomo lake.

Daktari aliyevalia nguo samawati, anaonekana kumuekea mtoto yule mchanga dawa mdomoni. Kuna pia mwanamke ambaye amesimama kando yao. Anaonekana kutazama mwana ule kwa upendo labda baada ya kujifungua.

Juu ya meza hili kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari, akitumia sindano hospitalini na pia zimefungwa.

Hii inaweza kuwa ni hospitali ya meno ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari mmoja anaonekana kuingiza kitu ndani ya mdomo wa yule mgonjwa aliyelala kwa kiti au kitandani.

Ndani ya uwanja huu kuna wanawake wawili. Mmoja ni mwanamke aliyebeba mtoto, mwingine ni daktari ambaye amevaa nguo lenye rangi nyeupe. Ameshikilia sindano pamoja na chupa mkononi.

Mwanadada yupo katika hosipitali ya watoto amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti. Daktari aliyevaa nguo nyeupe na samawati anaonekana kumdunga mtoto huyu sindano kwenye bega lake.

Mtu huyu ni mwanaume na ameketi kwa kiti, daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto ni kama anasikia maumivu sana kwa kuwa amefunga macho.

Jamaa huyu aliyevalia nguo nyeupe ako ndani ya shamba hii na anaonekana kumwagilia mimea haya dawa, ili wasiweze kuharibiwa na wadudu wale wanaopatikana humu chini.

Jamaa huyu amemshika mtoto mchanga kwenye mashine ya kuwekea mtoto. Hii inaonyesha huduma ya afya ya watoto wachanga hasa wale wanaohitaji uangalizi maalumu katika kitendo njiti.

Jamaa aliyevaa kofia yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanaume anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Chupa hili ni la dawa na limewekwa juu ya meza nyeupe. Ni ya kinga na huwa inatumika hospitalini na daktari akimdunga mtoto, pia na sindano hiyo ambayo imewekwa hapo juu.

Jamaa huyu yuko katika hospitali ya wagonjwa, ameketi kwa kiti huku daktari mmoja ameshikilia na kumdungilia pamba ile kwenye bega lake la kushoto.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari aliyevalia nguo nyeupe anaonekana kumdunga sindano la kinga kwenye bega lake.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano yake.

Mwanadada mmoja, ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti. Daktari aliyevalia nguo nyeupe, anamdunga mtoto huyu sindano kwenye bega lake.

Juu ya meza lililopakwa rangi samawati, kuna chupa ya dawa, ni nya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto hasa na daktari hospitalini akitumia sindano hiyo.

Mtoto huyu kijana amesimama mbele ya jengo lililoporomoka. Kando yake kuna majumba yenye bado yamesimama. Jumba linaweza kuwa lilianguka au lilibomolewa.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimulikiwa na msaidizi wake.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe, kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa.

Juu ya meza hii nyeupe kuna machupa ya madawa ambao zimepangana. Ni za kinga ambazo huwa zinadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hospitalini.

Hii ni hospitali ya meno ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa yule huku akimulikiwa na msaidizi wake.

Watu wengi wakiwemo mapolisi, wamesimama mbele ya jengo ambayo ina poromoka. Wengine wako chini yake, kando lake kuna majumba yenye bado yamesimama. Jumba hili linaweza kua lilianguka na sasa linabomolewa.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe. Kuna daktari ambeye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa. Watu wengine wamesimama nyuma yao.

Hii ni kliniki ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu, mwanamke na wanaume wawili. Daktari anaonekana kuingiza kitu ndani ya mdomo ya mgonjwa huyu, huku akimulikiwa taa na msaidizi wake.

Jumba hii ni ya mfereji. Mitungi ya maji yamepangwa hapo mbele. Mwanamke mmoja anaonekana akiteka maji, huku wengine wamesimama nyuma yake.

Mtu huyu amebeba chupa la dawa mkononi. Inaweza kuwa ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hilo aliyobeba mkononi.

Juu ya meza lililopakwa rangi kijani kibichi, kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto, na daktari akitumia sindano hizo.

Hizi ni machupa ya dawa, ni ya kinga ambayo huwa inatumiwa na daktari hospitalini akidunga hasa watoto wadogo. Kuna pia karatasi kando yao ambayo inaeleza jinsi inavyotumika.

Mwanadada yuko katika hospitali ya watoto amebeba mwanawe huku akitazama mwanamke ambaye ako kando yake. Kuna daktari anaonekana kutaka kumdunga mtoto huyo sindano.

Mwanamke amembeba mtoto mchanga ndani ya hospitalini. Anaonekana kumtazama kwa upendo. Mtoto amefungwa na kitambaa. Wote wako hapa ndani.

Chupa la dawa limebebwa mkononi. Inaweza kuwa ni la kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hilo aliyolibeba mkononi.

Hii ni kliniki ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimulikiwa na msaidizi wake.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanaume anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Jumba hii ni ya mfereji. Mitungi ya maji yamepangwa hapo mbele. Mwanamke mmoja anaonekana akiteka maji huku wengine wakisimama nyuma yake ni kama wanamngoja amalize.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi. Daktari aliyevalia nguo samawati anamdunga mtoto sindano kwenye paja lake.

Ndani ya shamba hili kubwa kuna mimea ya aina tofauti ambao imepandwa. Mtu huyu anaweza kuwa ni mkulima na anaonekana akiyamwagilia dawa ili zile Madudu zisiziharibu tena.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu wawili. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni ya yule mgonjwa ambayo amelala kwa kiti.

Juu ya meza lililopakwa rangi kijivu kuna chupa ya dawa. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo hospitalini.

Hii ni kliniki ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa ule aliyelala kitandani. Kuna pia msaidizi amesimama na hapo kando.

Juu ya meza lililopakwa rangi samawati, kuna chupa ya dawa ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwingine anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe, kuna daktari ambaye anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa. Nyuma yao kuna watu ambao wamesimama.

Mwanadada mmoja yuko katika uwanja huu. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Jumba hili ni la mfereji. Mitungi ya maji yamepangwa hapo mbele. Mwanamke mmoja anaonekana akiteka maji huku wengine ambao ni watoto wamesimama nyuma yake.

Hii ni shamba kubwa na ndani ya shamba hili kuna mimea ambayo umepandwa. Mtu mmoja ambaye amevalia nguo lenye rangi njano, anaonekana kuyamwagilia madawa ili ziuwe zile madudu.

Chupa la dawa limebebwa mkononi. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo hospitalini.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyekundu kuna machupa mengi yamepangana. Tunayo madogo kwa makubwa. Kuna pia begi nyeusi lililofunguliwa na haina kitu ndani yake.

Mwanamke huyu yuko katika hospitali au chumba cha meno. Ndani ya jumba hili kuna daktari aliyevalia nguo nyeupe na nyeusi. Anaonekana kuingiza kitu ndani ya mdomo wake.

Mwanadada ameketi kwa kiti na pia amebeba mwanawe, kuna daktari aliyevalia nguo nyekundu, nyeusi na hata nyeupe. Anajaribu kufungua mdomo la mtoto huyu mchanga ili aweze kuweka dawa.

Juu ya meza lililopakwa rangi kijivu kuna karatasi pamoja na chupa ya dawa. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe kuna chupa ya dawa. Ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa mtoto na daktari akitumia sindano hiyo hospitalini.

Mwanamke huyu ameinama. Anaonekana akiosha mkono wake na maji safi ya mfereji. Anatabasamu kwa kuwa anasafisha mkono wake ili asiwe na uchafu.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anamdunga mtoto sindano kwenye bega lake.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe. Kuna machupa ya madawa. Moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano.

Juu ya meza hili kuna karatasi na machupa ya madawa. Zinaeza kuwa ni za kinga na huwa inadungwa na mtoto hospitalini daktari akitumia sindano.

Hizi ni chupa za dawa na zimewekwa juu ya meza safi. Zinaweza kuwa za kinga na huwa inadungwa kwa watoto na daktari hospitalini akitumia sindano nzuri.

Chupa ya dawa imeshikiliwa mkononi, imefungwa. Inaweza kuwa ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto hasa na daktari hospitalini, akitumia sindano hilo ambalo limebebwa.

Mwanadada mmoja yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake na pia jumba hili limepakwa rangi nyeupe na ata samawati.

Hii ni chupa ya dawa na imefunikwa. Inaweza kuwa ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari hospitalini akitumia sindano lake.

Shufla la dawa limebebwa mikononi ,ni ya kinga na uwa inatumika hospitalini na daktari akilidunga kwa mtoto mchanga akitumia sindano hiyo.

Jamaa huyu yuko katika hospitali ya wagonjwa ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake ya mkono wa kushoto.

Mwanaume mmoja ako ndani ya hospitali. Ameketi kwa kiti, amevalia nguo lenye rangi kijani kibichi. Kuna mwanamke kando yake, ni daktari anaonekana kumdunga sindano kwenye bega.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti. Kuna watu ambao wamesimama kando yake. Daktari anaonekana kuandika kitu kwa mkono ya ule mwana.

Wauguzi wawili wanahudumia mtoto mchanga aliyewekwa kitandani. Hii inaonyesha huduma ya afya hasa kwa wale wanaohitaji uangalizi maalum.

Mwanadada ako katika hospitali ya watoto. Amebeba mwanawe akiwa ameketi kwa kiti. Daktari aliyevaa nguo lenye rangi samawati na nyeupe, anamdunga mtoto huyo sindano.

Juu ya meza hili kuna chupa ya dawa ambayo imefunikwa. Ni ya kinga na huwa inadungwa kwa watoto hospitalini na daktari akitumia sindano yake.

Mwanamke huyu aliyevalia nguo lenye rangi samawati. Amemshika mtoto au kumbeba mkononi. Anaonekana kumtazama kwa upendo. Mtoto huyu amefungwa na kitambaa.

Mwanamke amemshika mtoto mchanga hospitalini, anaonekana kumtazama kwa upendo labda baada ya kujifungua, Mtoto amefungwa kitambaa cheupe.

Mwanadada mmoja ako katika hospitali ya watoto, amebeba mwanawe akiwa ameketi. Daktari aliyevalia nguo nyeupe anamdunga mtoto huyo sindano kwenye paja lake.

Moto mkubwa unaonekana kuwaka ndani ya uwanja huu. Kuna watu wawili ambao wanaonekana wanajaribu kuizima. Nyasi hili na la rangi kijani kibichi.

Watu hawa wawili wako ndani ya hospitali ya meno, mtu mmoja ameketi na kufungua mdomo wake. Daktari aliyevalia nguo lenye rangi samawati, anaonekana kuingiza kitu ndani.

Mwanadada mmoja, yuko katika hosipitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti. Daktari mwanamke, au mwanaume anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya chumba hiki kunao watu watatu. Tuna mgonjwa ambaye amelala kwa kiti. Daktari aliyevaa nguo lenye rangi samawati, anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwake.

Chupa ya madawa imebebwa mkononi, ni ya kinga na huwa inatumika hospitalini na daktari akimdunga mtoto mchanga akitumia sindano hilo.

Muuguzi mmoja anamhudumia mtoto mchanga kwenye mashine ya kuwekea watoto. Hii inaonyesha huduma ya afya ya watoto wachanga hasa wale wanaohitaji uangalizi maalum katika kitendo jipya.

Mwanamke huyu yuko uwanjani. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanaume aliyevalia nguo nyeupe anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake.

Mwanamke amemshika mtoto mchanga hospitalini. Anaonekana kumtazama kwa upendo labda baada ya kuzaliwa. Mtoto amefungwa na kitambaa.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya chumba hili kuna watu watatu, daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku anamulikiwa taa na msaidizi wake.

Jamaa mmoja yupo katika hospitali ya wagonjwa, ameketi kwa kiti huku daktari mwanaume anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake. Amevalia nguo nyeupe.

Juu ya meza lililopakwa rangi kijivu, kuna chupa ya dawa ambayo imesimamishwa. Ni ya kinga na huwa inatumika hospitalini na daktari, akimdunga mtoto yule mchanga.

Hizi ni machupa za dawa zimefunikwa. Zinaweza kuwa za kinga na huwa inadungwa kwa watoto na daktari, hasa hospitalini akitumia sindano lake.

Chupa la dawa limewekwa juu ya meza lenye rangi samawati, inaweza kuwa ni ya kinga na huwa inatumika hospitali na daktari akimdunga mtoto mchanga akitumia sindano hiyo.

Hii ni hospitali ya meno, ndani ya jumba hili kuna watu wawili. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa yule mgonjwa ambaye amelala kwa kiti.

Jamaa huyu yuko katika hospitali ya wagonjwa. Ameketi kwa kiti huku daktari mwanamke anaonekana kumdunga sindano kwenye bega lake la kushoto.

Mwanamke anachungwa sikio na daktari wa masikio, pua na koo katika hospitali ya Taifa la Kenyatta. Daktari anatumia kifaa cha kuchungulia masikio.

Hii ni hospitali ya meno. Ndani ya jumba hili kuna watu watatu. Daktari anaonekana kuingiza kitu mdomoni mwa mgonjwa huku akimulikiwa taa na msaidizi wake.

Jumba hili ni ya mfereji. Mitungi ya maji yamepangwa hapo mbele. Kuna watu ambao wamesimama mbele ya jumba hili na wanaonekana kupiga picha huku wengine wakizungumza.

Ndani ya jumba hili, kuna mwanamke ambaye anaonekana kumtazama mtoto mchanga kwa upendo. Labda baada ya mama yake kujifungua. Mtoto amefungwa kitambaa cheupe na ako kitandani.

Juu ya meza lililopakwa rangi nyeupe kuna machupa ya madawa ambayo yamesimamishwa. Moja ni ya kinga na huwa inatumika na daktari kuwadunga watoto wadogo hospitalini.

Mwanadada yuko katika hospitali ya watoto, amebeba mwanawe huku daktari aliyevaa nguo la rangi samawati anaonekana kutaka kumdunga kwenye bega lake.

Mwana mdogo amewekwa kitandani mwake. Mwanamke anaonekana kumtazama kwa upendo labda baada ya kujifungua. Ndani ya jumba hili ni safi na pia imepakwa rangi.

Chupa la dawa limewekwa juu ya meza nyeupe. Linaweza kuwa ya kinga na huwa inadungwa kwa watoto na daktari hospitalini akitumia sindano.

Juu ya meza lililopakwa rangi samawati kuna machupa ya madawa, moja ni ya kinga ambayo huwa inadungwa kwa watoto na daktari akitumia sindano hiyo.